Ndizi Ina manufaa mengi katika jamii. Ndizi unaweza toa ndizi na kuzipeleka sokoni ili uweze kuziuza kupata mapato na pia unaweza kutumia ndizi kama chakula ambacho unapika kisha unakula.

Ndizi yamefungwa na karatasi ili karatasi ili ambalo limefungwa yasaidie hili ndizi liive vizuri lisiwe na madoadoa ambayo inaweza kuharibu ndizi hii na kwa kufanya hivi kwenye ndizi, ndizi inaweza kuiva na iwe kitamu sana.

Ndizi ni mmea ambayo iko na faida mingi kwa mkulima. Mkulima anaweza panda ndizi ikiwa ndogo na baada ya mwaka mmoja anaweza kupata mazao ya ndizi hii. Na mazao ya ndizi inaweza kuwa aina mingi au unaweza kupata pesa ukiuza ndizi hizi.

Ndizi shambani inamanufa katika mtu ambaye amepanda kwa kuwa anaweza kukata ndizi na kupeleka sokoni ili aweze kupata mapato ambayo inaweza kumsaidia kwa mahitaji yake ili aweze kukuwa na pesa ambayo anaweza kutumia kwa mahitaji mengine.

Ndizi ina umuhimu sana kwa sababu, unaweza kutumia ndizi kama kupika chakula na tena ndizi unaweza kupeleka sokoni ili uweze kupata mapato ambayo inaweza kukusaidia kama vile kupata pesa ambayo itakusaidia kwa vitu ambavyo.

Wamama wamo sokoni wakifanya biashara ya kuuza ndizi na biashara hii ya uuzaji wa ndizi ni biashara ya manufaa sana na mtu anaweza kupata mapato ili imwezeshe kwa matumizi yake ya nyumbani.

Ndizi ni mmea ambao unaweza kupanda shambani. Na ndizi ina manufaa pia kwa kuwa unaweza kupanda, na baada ya mwaka mmoja unaweza kuvuna ndizi hii, na inaweza kukusaidia kupata mapato ambayo inaweza kukusaidia kwa jukumu ambalo mtu anaweza.

Shambani kuna mmea wa ndizi ,mmea huu wa ndizi una faida mingi katika jamii na inaweza pia kutumiwa kama chakula. Ndizi pia ina manufaa Kwa kuwa ukikata ndizi ikibaki unapea ngombe chakula .

Kifaa hiki, nikifaa ambacho mtu anaweza kutumia kupima vitu kama maziwa, ili mtu anapopeleka maziwa kwenye kibanda. Maziwa hiyo inafakupimwa iliiweze kusaidia watu kwa afya yao.

Chakula cha wali kimekuwa tayari na waamu wakitaka wakipakua chakula hiki cha wali, na chakula hiki inaweza kusaidia mwili unapokuwa njaa ili mtu aweze kushiba na ina manufaa sana kwenye mwili wa binadamu.